Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi pamoja na kofia yenye rangi nyekundu aliopo pembezoni mwa gari lenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe iliyochapishwa maneno yasomekayo maji safi ikiashiria kuwa ni gari lenye kutoa huduma ya maji safi.